Bwawa kubwa ambalo linatiririsha maji, pembezoni kukiwa na majengo yaliyo na mitambo, pamoja na mashine zinazotumika kuzalisha umeme, ambapo maji hayo huzungusha magurudumu, kisha nguvu hiyo hubadilishwa na kuwa nishati ya umeme ambayo husambazwa sehemu mbalimbali kwa ajili ya kutumika.

Nguzo ndefu na imara, zilizofungwa vifaa mbalimbali vya umeme ambavyo hutumika kuongeza au kupunguza nguvu ya umeme pale kunapotokea hitilafu. Pia kukiwa na nyaya ambazo zinatumika katika usafirishaji wa nishati hiyo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Nguzo refu na imara iliyofungwa vifaa mbalimbali vya umeme ikiwa ni pamoja na nyaya nene ambazo zinatumika katika usafirishaji wa nishati hiyo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Bwawa kubwa lenye maji mengi ambapo pembezoni kuna mifumo au mashine za kisasa zinazotumika kuzalisha umeme ambapo maji hayo husukuma magurudumu, na nguvu hiyo kubadilishwa kuwa nishati ya umeme na kusambazwa kwenda sehemu mbalimbali.

Nguzo mbili refu ambazo zimefungwa vifaa mbalimbali vya umeme vinavyotumika kuongeza au kupunguza nguvu ya umeme pale hitilafu inapotokea; pia kukiwa na nyaya ambazo zinatumika kusafirisha nishati hiyo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Nguzo ndefu na imara iliyofungwa vifaa mbalimbali vya umeme, ikiwa ni pamoja na nyaya, ambazo zinatumika katika usafirishaji wa nishati hiyo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Nguzo mbili refu zilizofungwa vifaa mbalimbali vya umeme, ambavyo hupunguza au kuongeza nguvu ya umeme kunapotokea hitilafu, pia kukiwa na nyaya, zinazotumika kusafirisha nishati hiyo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Nguzo refu na imara iliyofungwa vifaa mbalimbali vya umeme pamoja na taa inayomulika usiku kukiwa na nyaya, ambazo zinatumika kusafirisha nishati ya umeme kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Nguzo mbili ndefu na imara zilizofungwa vifaa mbalimbali vya umeme vinavyotumika kupunguza au kuongeza nguvu ya umeme pale inapotokea hitilafu. Pia kukiwa na nyaya zinazotumika kusafirisha nishati hiyo kutoka sehemu moja kwenda nyingine.

Daraja refu na la kisasa ambalo limefungwa mitambo au mashine ambazo zinatumika katika uzalishaji wa umeme. Ambapo maji mengi huzungusha magurudumu kisha nguvu hiyo hubadilishwa na kuwa nishati ya umeme na kusambazwa kwenda sehemu mbalimbali.

Nguzo mbili refu na imara kilichofungwa chombo cha umeme ambacho kinasaidia kupunguza au kuongeza nguvu ya umeme pale kunapotokea hitilafu. Pia kuna nyaya ambazo zinatumika katika usafirishaji wa nishati hiyo kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Alama ya barabarani yenye muundo wa duara ikiwa imewekwa mbele ya jengo kubwa la gorofa, ambayo ina kimstari cha rangi nyeupe uliolala kama alama ya toa, ikimaanisha kuwa sehemu hiyo haparuhusiwi kuwa maegesho ya magari.

Kijana wa kiume aliyevaa kizibao cha rangi ya machungwa, akiwa pamoja na usafiri wa pikipiki ambapo anapakia mimea, au mzigo uliopo kwenye gunia kwenye chombo hicho cha usafiri, ili kupelekwa sehemu inayohitajika.

Vijana wa kiume wakiwa wanafanya shughuli ya ukarabati wa barabara, kwa kumwaga zege ambalo ni mchanganyiko wa maji, udongo na simenti. Vinavochanganywa na gari kubwa, kisha kumwaga sehemu hiyo. Pindi inapokauka inakua ngumu na barabara kuwa imara.

Daraja kubwa na imara, liliotengenezwa kwa kutumia nondo na simenti, ambalo hutumiwa na magari makubwa kupita upande wa juu. Chini kukiwa na uwazi ambao maji hupita.

Gari dogo aina ya teksi ambayo imepakwa rangi nyeupe ikiwa inatumika kama chombo cha usafiri ambapo mtu hukodisha kupelekwa sehemu anayohitaji tofauti na daladala.

Sehemu iliyo na muundo wa duara ya makutano ya barabara nne za lami ambayo magari hufuata utaratibu wa kutembea kwa kupita upande wa kushoto ili kutokusababisha ajali pia kukiwa na mistari ya rangi nyeupe na nyeusi kumaanisha kuwa sehemu hiyo ni salama kwa watembea kwa miguu kuvuka.

Chombo cha usafiri ambayo ni pikipiki yenye matairi matatu, ikiwa na kibanda kidogo cha chuma imefungwa nyuma, cha kampuni ya "Jumia" ambayo inatumika kwa ajili ya usafirishaji wa mizigo au bidhaa ambazo mteja hununua mtandaoni au kupiga simu.

Barabara ndefu iliyotengenezwa kwa kutumia lami ambayo hutumiwa na vyombo vya moto kama vile magari makubwa na madogo, pikipiki, pembezoni kukiwa na njia nyembamba ambayo hutumiwa na watembea kwa miguu.

Utengenezaji wa barabara ya vumbi kuwa barabara ya lami, ambapo chombo cha kisasa na kikubwa kinamwaga lami kwenye barabara hiyo, kisha kinapita kukandamiza lami hiyo ili ishikamane na kuwa imara.

Vijana wa kiume wakiwa katika shughuli ya kutengeneza au kurekebisha barabara ya lami, wakitumia chombo kikubwa ambacho kinamwaga lami na kuikandamiza ili kuwa imara.

Barabara ndefu iliyotengenezwa kwa lami ambayo hutumiwa na vyombo vya moto kama vile magari pamoja na pikipiki kukiwa na mistari ya rangi nyeupe na nyeusi kumaanisha sehemu iyo ni salama kwa watembea kwa miguu kuvuka barabara iyo.

Mazingira machafu ya jalalani ambapo taka za aina mbalimbali hutupwa kama vile mifuko ya plastiki, makopo, karatasi, au mabaki ya chakula kukiwa na watu mbalimbali wanaotafuta vitu vya thamani kwenye taka hizo.

Mazingira machafu yaliyo na mkusanyiko wa taka za aina mbalimbali kama vile: makaratasi, makopo, mifuko ya plastiki au mabaki ya vyakula yakiwa katika eneo hilo la jalalani ambapo ni katika kona ya kuta mbili zilizoungana.

Sehemu maalumu iliyotengenezwa kwa ajili ya kuhifadhia taka mwili kama vile, kinyesi au mkojo, ambacho ni choo kilichotengenezwa kwa kutumia vigae sakafuni pamoja na ukutani, pia kukiwa na chombo cha kuhifadhia taka kwenye kona ya choo hicho.

Gari kubwa ambalo lina trela nyuma lenye uwazi mkubwa, ambalo hukusanya takataka au uchafu unaotupwa barabarani na kupelekwa jalalani au sehemu maalumu ya kuhifadhia taka.

Mazingira machafu yenye mkusanyiko wa taka za aina mbalimbali kama vile; makopo, mifuko ya plastiki, makaratasi au mabaki ya vyakula ambayo yametupwa sehemu hiyo ya jalala.

Vijana wawili wa kiume waliovaa mavazi ya rangi ya kijani, wakiwa wanafanya shughuli ya usafishaji wa mazingira kwa kukusanya vifurushi vinavyotupwa pembeni ya barabara na kuvipakia kwenye gari kisha kwenda kutupa jalalani.

Eneo lililo na mkusanyiko wa taka nyingi ambayo ni sehemu ya jalala kukiwa na mifuko ya plastiki, makopo, makaratasi, mabaki ya vyakula, ambapo kuna mdada akiwa anaokota taka hizo na kuihifadhi katika mfuko.

Usafishaji wa mazingira kwa kukusanya taka za makaratasi, maboksi, mifuko ya plastiki sehemu moja kisha kuichoma moto ambapo hubadilika na kuwa majivu.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa katika sehemu wanayofanyia kazi, ambapo wanasafisha sakafu kwa kumwaga maji mengi, wakiwa wanatumia mifagio mirefuu kwa ajili ya kusugulia sakafu hiyo.

Kibanda kidogo kilichotengenezwa kwa kutumia chuma kikiwa mbele ya jengo ambacho kimehifadhi taka mbalimbali kama vile maboksi, mifuko ya plastiki na makopo. Huku nje kukiwa na mifagio ambayo inatumika kwajili ya kufagilia nje.

Vijana wa kiume wakiwa wanafanya shunghuli za usafisha mazingira kwa kuokota vifurushi vya uchafu, vilivyotupwa pembezoni mwa barabara, wakivipakiza katika gari kubwa ambalo vinapelekwa jalalani au sehemu maalumu yakuhifadhiwa taka hizo .

Mfereji mdogo unaotiririsha maji machafu juu kukiwa na bomba nene na refu, ambalo linatumika kusafirisha maji masafi kutoka upande mmoja wa mfereji huo kwenda upande mwingine.

Mabomba marefu yaliyotengenezwa kwa kutumia plastiki na kupakwa rangi ya kijani, yakiwa yamelazwa chini ambapo hutumiwa kwa ajili ya kusafirisha maji masafi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Gari kubwa lililobeba tanki la rangi ya bluu lililotengenezwa kwa chuma, likiwa linajazwa maji masafi kutoka kwenye matanki makubwa ya plastiki ya rangi nyeusi, ambapo gari hilo huzungusha maji katika sehemu za makazi ya watu, maofisi au sehemu za biashara likiwa linayauza maji hayo.